Kompyuta ya kibao imeandaliwa juu ya meza ikishika ukurasa wa Online Education . Skrini ina rangi ya samawati kijani na waridi na kuna kalamu ya manjano juu ya ukurasa. Kando ya kompyuta, kuna kikombe cha chai. Nyuma ya kompyuta, kuna taza dhahabu zinazowaka. Tunaona njia ya kisasa ya kusoma kwa kutumia mitandao ya kompyuta.

Mtu amewekelea mikono yake juu ya kibondi cha kipakatalishi akiandika. Amefungua tovuti ya masomo ya mtandaoni. Screeni inaonyesha neno E-learning , pamoja na alama za elimu kama kofia ya kuhitimu, taa ya umeme na vitabu. Meza ina vitabu, kalamu, glasi ya juisi na mmea mdogoo.

Wanafunzi wamekusanyika pamoja wakitumia kipakatalishi. Kijana mmoja ameinama karibu na skrini akiwaonyesha wenzake kitu fulani. Wamevaa sare za shule za nyeupe na bluu. Darasa lina madirisha yanayopenya mwanga wa asili na kuna ubao mweusi ukutani. Nyuma kuna mtoto mwingine amesimama akiwa amebeba mkoba wake.

Vijana wanne waliovalia mavazi ya kawaida wamekusanyika. Mvulana amebeba kikombe cha kahawa au chai. Wasichana wawili wamebeba mikoba ya shule, mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu kikubwa. Wa pili, aliye katikati anashika simu ya rununu, akiwaonyesha wenzake kitu fulani kwenye skirini. Wengine wanaangalia kwa hamu na kutabasamu. Mazingira ni ya uwanja wa chuo, na majengo yanaonekana nyuma yao.

Kuna mwanamke mmoja ameketi kwa meza ya mbao amevalia shati la samawati, anaandika kwenye daftari. Mbele yake kuna kompyuta mpakato ama ukipenda, kompyuta ndogo ya laptop iliyofunguliwa. Kando ya laptop kuna faili na kitabu kimoja. Kwenye skrini yake tunaona mwanamke mwingine mwenye shati jeupe ambaye anaongea. Anaonekana kuwa mwalimu, kwani ameshikilia kalamu mkononi na nyuma yake kuna ubao mweupe ulio na maandishi.

Hapa ni ofisi ya kisasa, kuna mwanaume anatabasamu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato. Amevalia miwani na jaketi nyeusi juu ya shati nyeupe. Mezani kuna kikombe, chombo kinacho mmea mdogo wa kijani kibichi, daftari na kalamu. Kuna pia mmea mdogo dirishani. Mwanga wa asili unaangaza vyema chumba hicho cha kazi.

Kuna kipakatalishi cha rangi ya fedha na skrini kubwa kilichofunguliwa juu ya meza. Kuna mkono mmoja umevishwa saa ya kidijitali nyeusi unaogusa skrini ya kompyuta na mwingine upo juu ya kibodi. Mazingira ni ya ndani ya nyumba au ofisi.

Hapa kuna mwanamke anatumia komputa yake. Juu ya meza pia kuna kalamu na daftari. Amevaa jaketi ya manjano na anatabasamu. Skrini nne za komputa zimeninginia na zinaonyesha makurasa na tovuti ama ukipenda web pages , tofauti. Pale nyuma tunamwona mwanamme mmoja ameketi yuafanya kazi.

Hapa tunaona mtu anayetumia kalamu ya kidijitali kwenye kompyuta ya kibao au tablet . Mkono wake umeonyeshwa ukishikilia kalamu nyeupe ya kidijitali juu ya screen . Kuna maandishi yanayoning'inia yameandikwa kwa herufi nyeusi. Maandishi haya yanasema Digital learning hub REIFF. screen inatoa mwanga wa bluu unaowaka.

Msichana mmoja ambaye anatabasamu, ameketi mezani akitumia kipakatalishi chake. Amevaa vifaa vya kusikiliza sauti. Anaonyesha alama ya mkono, kwani labda anaongea na mtu mwingine kupitia video call ama anaiga kile anachoona kwenye skrini. Mezani kuna kalamu na vitabu.

Mazingira haya ni ya kisasa ambapo watu wanashirikiana katika mradi wa mafunzo ya mtandaoni. Tunaona chumba cha kufanyia kazi ambacho kina wanaume kadhaa wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato au laptop . Wengine wanaangalia skrini, mmoja wao akiwa amevalia vifaa vya kusikiliza sauti. Upande wa kulia, kuna mtu anaongea na mwenzake. Juu ya meza, kuna chupa na glasi za maji.

Kuna mtu anafanya kazi kwa kompyuta yake nyumbani. Mikono yake inaonekana ikitumia kibodi ya kipakatalishi au laptop iliyowekwa juu ya meza. Pia kuna chombo kidogo chenye mmea mdogo unaokua ndani yake. Nyuma yake, kuna kiti chenye mito mikubwa. Nje ya dirisha tunaona jengo lenye madirisha mengi.

Kuna mtu anafanya mkutano wa video call kupitia kipakatalishi au laptop . Kwenye skrini tunaona watu tisa wameunganishwa katika mazungumzo haya ya kidijitali. Chini ya skrini kuna vitufe vya kuthibiti mazungumzo kama vile sauti na kamera. Mkono wa mtu anayetumia laptop unaonekana akigusa kibodi.

Mwanaume mmoja ameketi ndani ya gari la abiria akitumia kompyuta mpakato, ambayo imewekelewa juu ya meza. Amevalia shati jeupe na miwani na anatabasamu. Viti vya samawati vinaonekana nyuma yake, na taswira yake kwenye kioo cha dirisha, pamoja na anga la samawati. Mtu huyu anaonyesha jinsi teknolojia ya kujifunzia inavyoweza kutumika popote, hata wakati wa kusafiri.

Kuna msichana mdogo anayetumia kipakatalishi, anaketi mezani akiangalia skrini kwa makini. Nyuma yake kuna ukuta mweupe na mimea ya kijani, ameshika kalamu mkononi na kuna daftari mezani.

Darasani kuna madirisha makubwa yenya pazia nyekundu yanayoruhusu mwanga kuingia. Viti vya wanafunzi ni vya kahawia na nyeusi na vimepangwa mbele ya meza. Sakafu ni ya vigae na dari lina mipangilio tofauti. Kuna mabango yamesimamishwa kando ambayo yana maandishi na picha. Chumba kinaonekana tupu bila wanafunzi wakati huu.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa makazi ya wanafunzi, ambapo watu wengi wanalala pamoja katika chumba kimoja. Kuna vitanda vingi vya chuma na magodoro yaliyofunikwa na blanketi nyekundu yaliyo na mistari nyeusi na kijani. Juu ya vitanda kuna nguo zimening'inia na baadhi ya vitu vya kibinafsi. Pia kuna madirisha yanayoleta mwanga wa jua.

Kuna maktaba ya shule au chuo kikuu. Ndani kuna rafu nyingi za vitabu zilizopangwa kwa utaratibu katika safu mbalimbali. Kuna meza na viti ambazo wanafunzi wanaweza kuketi na kusoma. Dari la maktaba ni la juu sana na kuna madirisha makubwa na mlango wa glesi, unaoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kuna vijana wamevalia sare za soka, wakicheza na kufanya mazoezi uwanjani. Uwanja ni wa nyasi na nyuma kuna miti na majengo. Mtu ambaye labda ni kocha au refa yuko katikati yao anakaribia kupiga mpira. Anga ni la jua na hakuna mawingu mengi.

Maabara ya kisayansi, kuna meza nyeusi ndefu zenye visima vya maji na vituo vya kufanyia majaribio. Juu ya meza kuna vifaa vya kemikali na vyombo vya maabara, chini kuna makabati meupe ya kuhifadhi vifaa. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani. Chumba hiki ni kikubwa na kina nafasi ya kutosha kwa wanafunzi kufanya masomo ya vitendo.

Kuna wanafunzi wa kike wachache wamevalia nguo za kuogelea. Wako kwenye harakati za kuruka kuingia kwenye bwawa la kuogelea la shule. Nyuma yao kumesimama waamuzi ambao wameshikilia saa za kuhesabu muda. Maji ni ya buluu na safi na kuna viti vya plastiki vya buluu, vimewekwa kando ya bwawa.

Ukumbi mkuu wa shule uliojaa wanafunzi wengi wameketi chini kwa safu mzuri na mwalimu mmoja amesimama akiwaongelesha. Dari lina taa za umeme na madrisha ya juu yanayopenya mwanga wa asili. Sakafu ni ya saruji, mazingira haya ni ya shule ya sekondari au chuo ambapo ghafla na mkutano unaendelea.

Hapa ni darasa la shule ya msingi ya umma. Watoto wamevalia sare na wamekalia viti vyeupe, ni kama wamelala kwani wamewekelea mikono yao na vichwa kwenye meza. Kuna mwalimu mwanaume amesimama katikati yao, amevalia nguo na kofia nyeusi. Kuta zimebandikwa makaratasi mengi yenye maandishi na michoro.

Hapa ni chumba cha kulala katika shule. Kuna vitanda viwili vya gorofa mbili vyenye fremu ya mbao za hudhurungi. Kuna magodoro yamefunikwa kwa vitambaa vya bluu na mito yenye foronya za samawati. Sakafu ni ya vigae vya rangi ya cream na kuta ni nyeupe. Karibu na dirisha kuna pazia la bluu na nyeupe. Mazingira ni safi na hali ya uzuri kwa malazi ya kielimu.

Ukumbi mkubwa wa mikutano umejaa viti vingi vyekundu vilivyopangwa kwa mistari mingi. Wanafunzi wa kike na kiume wameketi na wanaonekana kusikiliza kwa makini. Wasichana wamevaa sweta na sketi za kijivu na mashati meupe huku wavulana wakiwa na koti za kijani na suruali za kijivu. Kando kuna watu wachache ambao labda ni walimu kwani hawajavalia sare.

Uwanja wa mpira wa kikapu ndani ya jengo kubwa la michezo. Wachezaji wa timu mbili pande moja ikiwa imevaa sare nyeupe na ya pili nyekundu. Mchezaji mmoja anajaribu kuweka mpira kikapuni. Uwanja una safu nyekundu na kuta nyeupe na kuna viti vya watazamaji upande moja. Dari ni la miundo wa chuma na madirisha makubwa yana ruhusu mwanga wa asili kuingia.

Bweni lenye vitanda vya ghorofa mbili. Kitanda kimoja cha juu kina godoro ya buluu magodoro mengine yamefunikwa kwa blanketi zenye michoro ya maua na mito yenye foronyo za rangi tofauti. Kuta ni nyeupe na dirisha ni kubwa na linapitisha mwanga kutoka nje.

Bweni lenye vitanda vya chuma vya ghorofa mbili vimepangwa. Vimeandaliwa kwa wanafunzi au wageni. Ukuta na dari ni myeupe. Sakafu ni ya saruji nyekundu na madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia. Pembeni kuna meza na kiti cha plastiki kwa ajili ya mtu kujisomea.

Kuna chumba cha kulala cha wanafunzi chenye kitanda cha ghorofa mbili. Ghorofa ya juu ina godoro jeupe na imetandazwa vizuri, ya chini pia imeandaliwa sawa na kuna vitu vya kulala juu yake. Kando kuna kabati jeusi. Dirisha kubwa linaonyesha majengo ya nje na mwanga wa asili unaingia chumba.

Hili ni jengo la shule lenye ghorofa nne. Jengo hili ni la rangi ya kahawia na nyekundu. Kila ghorofa ina baraza la nje lenye reli za chuma. Kuna madirisha mengi. Mbele ya jengo, kuna eneo la wazi lenye mti mmoja mdogo unaokua.

Wasichana wasita wa kushangilia wakiwa uwanjani. Wamevaa shati nyekundu na suruali fupi, tights au sketi nyeusi ingawa mmoja wao amevaa suruali fupi nyeupe. Wana soksi nyeupe, na viatu vya michezo vyeusi, ila mmoja ana soksi zenye mistari myekundu na nyeupe. Wanashika pompom nyekundu mikononi , na wanacheka wanatabasamu kwa furaha. Nyuma yao kuna jengo la shule na miti.

Chumba cha wanafunzi katika makazi ya shule au chuo, kuna vitanda viwili vya mbao vilivyo na godoro zimefunikwa kwa shuka nyeupe safi, chandarua nyeupe na samawati zimefunguliwa juu ,kati ya vitanda kuna nafasi ndogo ya kutembea dirishani kuna pazia sakafu ni ya saruji.

Hapa tuko kwenye maabara iliyo na meza kadhaa ndefu yaliyo na makabati meupe chini yao. Kuna watu waliovaa makoti meupe ya maabara na barakoa. Kila mmoja akiwa anashughulika na vifaa vya kuchanganya au kupima kemikali. Kuna mwangaza mwingine kutoka taa ndefu pamoja na dirisha kubwa upande mmoja. Mandhari yote kwa ujumla inaonekana safi ya kitaalmu na inafanana na mazingira ya shule au chuo cha Sayansi.

Kitanda kikubwa kimetandikwa blanketi yenye rangi ya hudhurugi na nyeupe na kimezungukwa na kabati ndogo pande zote mbili na mkeka wenye rangi ya michoro ya punda milia. Kuna meza imewekelewa maua ya plastiki. Pazia ndefu dirishani ina rangi imefanana na ya blanketi. Ukuta wa kijani, unaipa chumba, mwangaza wa kuvutia.

Wanafunzi wa chuo, wamejipanga kwenye mstari mbele ya meza ya kujichukulia chakula au buffet . Kwenye sahani zao kuna wali, mboga za majani, vitafunwa vya kukaangwa, na mchuzi. Wengine wanatabasamu na kuzungumza, na mazingira ni ya kirafiki na ya kupendeza. Meza imefunikwa kwa kitamba, na vyombo vimepangwa vizuri pembeni.

Mwanaume mmoja amevaa shati la buluu akifanya kazi ya mikono katika chumba cha maabara. natumia taa ya stima kukagua kitu anachokifanyia kazi. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine naye anafanya kazi yake. chumba kina vifaa vya kisayansi na rafu zenye vitu mbalimbali.

Hapa ni ndani ya maktaba. Pande zote kuna rafu za vitabu. Kuna msichana mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Msichana mwingine mdogo amesimama karibu naye na wote wamebeba vitabu, wanaongea kama wametabasamu. Nyuma yao kuna mwanaume anasoma kitabu.

Kijana mmoja amevaa shati la manjano, anafanya kazi kwa kutumia kipakatalishi chake. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu, na anaangalia skrini akiwa na kalamu mkononi juu ya daftari. Mezani kuna kikombe cha kahawa, nyuma yake kuna rafu zenye mimea midogo.

Mawasiliano kwa watu wenye matatizo ya kusikia. Mama mmoja na mtoto wanazungumza kwa kutumia lugha ya alama. Nyuma yao kuna kiti cheupe na kuta pia ni nyeupe. Kuna mmea mdogo kwenye chungu. Mazingira ni ya nyumbani.

Fundi wa ngozi ameketi kwenye kiti cha magurudumu katika karakana yake ,anatabasamu kwa furaha nyuma yake kuna meza za kazi na vifaa vya kufanyia kazi ya ngozi, kuna mifuko na vipande vya ngozi vimepangwa kwenye rafu na kuta.

Hapa ni nyumbani au ofisini. Kuna kijana ameketi mezani amevaa shati la mistari ya nyekundu na nyeupe, na anacheka kwa furaha. Anaonekana kuwa na mahitaji maalum, labda ana Down Syndrome . Ameshikilia kalamu, na mbele yake kuna vitabu, na daftari juu ya meza. Upande wa kushoto nyuma yake, kuna mlango wa mbao, na kabati jeupe, lenye mmea mdogo kwenye chombo.

Mwalimu mmoja amevaa shati jeusi anamfundisha mtoto msichana. Wote wamevaa miwani. Wameketi mezani na mbele yao kuna kibodi chenye nambari na herufi za nukta za kugusa au braille . Mwalimu anafundisha kutumia maandishi haya. Mazingira ni ya darasani na kuna viti vya mbao, na mtoto mwingine ameketi nyuma.

Ndani ya darasa kuna mwalimu mwanamke ameshika chati kubwa na anafundisha lugha ya ishara. Juu ya chati imeandikwa irabu vowels na ina picha za mikono zikionyesha ishara za herufi mbalimbali za alfabeti kama a, e, i, o, u. Mbele yake kuna mtoto mdogo anayejitahidi kufuata ishara za mikono. Nyuma, kuna ubao mweusi ulioandikwa maneno ya Kiswahili na hesabu.

Watoto wanne wamevalia sare za shule mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na wenzake wamesimama karibu naye. Wote wanonekana wakiwa na furaha na umoja mkuu. Ukuta wa nyuma una rangi ya bluu na mchoro wa tone za maji. Watoto hawa wanaonyesha jinsi elimu ya pamoja inavyoweza kuunganisha watoto wa aina zote.

Kuna mtoto mdogo amevalia shati la kijani kibichi na amevaa vifaa vya kusikia vya rangi nyeusi. Vimefungwa vizuri kichwani mwake. Mtoto anaonekana akiwa anasikiliza kwa makini. Nyuma yake kuna mazingira ya darasa au chumba cha kujifunzia.

Mvulana mmoja amekalia kiti cha maghurudumu , anacheza ukulele au gitaa ndogo akiwa na tabasamu. Msichana amabaye labda ni mwalimu wake ameketi karubu naye. Nyuma mtoto wa kike ameketi mezani akicheza na vipande vya lengo. Mazingira haya yanaonyesha jinsi elimu ya kibinafsi na michezo inavyo tumika kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum, kujifunza na kujiburudisha.